Eneo lenye jengo kubwa pamoja na watu ndani yake, ambalo jengo hilo ni taasisi ya kifedha inayotoa huduma kama kuhifadhi fedha, kutoa mikopo, na kubadilisha fedha za kigeni pamoja na kusaidia miamala ya kifedha.

Jengo zuri linalovutia lililotengenezwa kwa lengo kuu la kuuza na kununua vinywaji aina ya vileo, vyakula, pamoja na kutoa burudani ya mziki. Jengo hili linafahamika kama baa.

Duka la bidhaa za maziwa lenye wauzaji wa vitu vinavyotengenezwa kutokana na maziwa, mfano; mtindi, siagi, jibini pamoja na chakula, kama vile mkate pamoja na maandazi.

Mfanyabiashara wa bidhaa zinazotokana na maziwa akitoa huduma kwa mteja wake. Biashara hii imekua ni chanzo kizuri cha ajira na chanzo kizuri cha kipato, ambacho kimekua kikimsaidia mfanyabiashara huyo kusongesha maisha yake.

Mfanyabiashara aliye katika duka la bidhaa za maziwa, ambaye hujiingizia kipato chake kutokana na shughuli za uuzaji wa maziwa na bidhaa zingine zinazotengenezwa kutokana na maziwa; kama vile mtindi, siagi au jibini.

Kifaa kinachotumika kutunza maziwa au bidhaa zinazotokana na maziwa. Kifaa hiki ni muhimu kwa sababu kinasaidia kutunza ubora wa maziwa kwa masaa ishirini na nne na kuendelea. Kifaa hiki ni muhimu sana kwa wafanyabiashara ili kupunguza hasara, katika mfumo wao wa biashara.

Mtu aliye ndani ya duka la bidhaa za maziwa, ambapo duka hili lenye kibango kinachoelezea ufanyaji biashara huo kwa kutumia bei rahisi na bei nafuu kwa wateja. Ambapo kibango hichi pia kinaonyesha mifugo inayotoa maziwa kama ng'ombe.

Mfanyabiashara akiwa katika duka lake la bidhaa zinazotokana na maziwa, bidhaa hizo ni mtindi, jibini, siagi, na bidhaa hizi au biashara hii inaweza kumpatia yeye kipato au chakula.

Duka linalotumika kwa ajili ya shughuli za uuzaji wa bidhaa za maziwa au bidhaa zinazotengenezwa kutokana na maziwa kama vile siagi, mtindi au maandazi au mkate.

Watu kadhaa walio katika mazingira ya sokoni, iliyo mbele ya duka la bidhaa za maziwa. Duka hili hutumika kuuza bidhaa zinazotokana na maziwa kama vile; mtindi, siagi, na jibini na kumuongezea muuzaji kipato.

Wauzaji wa vifaa vya samani ambao hutengeneza bidhaa zao kwa kutumia mbao za miti na kuunda vifaa ambavyo hutumika majumbani kama vile meza, viti, makochi na vitanda.

Mfanyabiashara wa samani akiwa katika eneo lake la kazi kuandaa vifaa vinavyotokana na mali ghafi ya mbao. Vifaa hivyo ni kama vile vitanda, viti, meza na makabati ambazo zimekuwa zikitumika katika jamii yetu na vimekuwa vikimuongezea kipato.

Chumba kikubwa kilichojaa bidhaa za samani kama vile makochi, vitanda, pamoja na makabati. Ambapo wauza samani hujipatia kipato kwa kutumia bidhaa hizo ambazo zinatokana na malighafi za mbao.

Viti na vifaa mbalimbali ambavyo hutengenezwa kwa kutumia malighafi ya mbao, na huuzwa na wauza samani ambao hujipatia kipato kupitia shughuli hizo.

Chumba kikubwa kilichojaa viti na meza pamoja na mtu aliyevalia unifomu. Sehemu hii inafahamika kama hoteli, ni sehemu zinazotoa malazi, chakula, na huduma nyingine kwa wageni au wasafiri.

Duka dogo la mtaa au duka la karibu linalopatikana katika eneo fulani, linalouza bidhaa za kila siku za majumbani kama vile: vyakula, sabuni, sukari, mbogamboga; ambapo wauzaji hujipatia kipato kupitia biashara hizo.

Mkusanyiko wa wafanyabiashara wa kike na kiume wakiwa wanafanya shughuli ya kukuza na kununua bidhaa aina ya nyanya. Eneo hilo kwa ujumla huitwa soko, ambalo ni eneo ambapo watu hujipatia kipato kupitia shughuli za humo .

Eneo lililojaa wafanyabiashara na bidhaa mbalimbali ambalo eneo hili huitwa soko ambapo limetengwa kwa ajili ya kununua na kuuza bidhaa mbalimbali pamoja na upatikanaji wa huduma mbalimbali.

Chumba kikubwa kilicho na mfanya biashara na mapambo pamoja na bidhaa mbalimbali. Mapambo haya mara nyingi hutumika katika shughuli za kitalii na eneo hili kwa jina lingine tunaweza tukaliita kama soko. Ambapo watu hufanya biashara za kununua na kuuza.

Mfanyabiashara akiwa katika eneo la soko kwa lengo la kuuza bidhaa zake aina ya matunda. Matunda kama machungwa, matufaa, matikiti na ndizi. Shughuli hii ni shughuli ambayo inampatia kipato na chakula.

Mkusanyiko wa bidhaa mbalimbali kama matunda, pamoja na wafanyabiashara. Eneo hili kwa ujumla huitwa soko; ambalo huusisha shughuli za ununuaji na uuzaji wa bidhaa, pamoja na upatikanaji wa huduma mbalimbali kwa jamii.

Jengo aina ya ghorofa linaloendelea na shughuli za ujenzi, jengo hili tunaweza tukaliita kama mali isiyohamishika, ambapo ni vigumu kuhamisha jengo hili kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Duka la kisasa na kituo cha ununuzi, ambacho kimepangwa kwa upangilio mzuri na ubora wa nguo, ambao zitaweza kuwavutia wateja. Na ambapo, duka hili litaweza kumuingizia muuzaji kipato.

Duka linalouuza bidhaa mbalimbali haswa viatu vilivyopangwa katika mpangilio wa kuvutia, vikiwa katika rangi na miundo tofauti tofauti, ikiwemo viatu vya michezo na viatu vya kawaida.

Duka kubwa la rejareja, lililo na bidhaa mbalimbali kama vile vitafunwa, juisi na kadhalika. Duka hili limekuwa ni kituo cha biashara kama vile, kununua nakuuza bidhaa hizo ili kuingiza kipato kwa mfanya biashara huyo.

Duka kubwa la bidhaa za reja reja ambalo ni eneo ambapo bidhaa mbalimbali za vyakula huuzwa kwa wingi chini ya paa moja na wafanyabiashara katika duka hilo hujipatia kipato kupitia shughuli hizo za kibiashara.

Duka kubwa la rejareja, lililojaa bidhaa zilizopangwa katika mpangilio wa kuvutia wateja. Bidhaa hizo ni kama matunda, nafaka kama maharage na mahindi, pamoja na unga na vitu vingine vya kula. Duka hili humpatia muuzaji kipato.